Wanaume wengi wakiwa wamevalia nguo za kijani kibichi na nyeupe ambazo zinafanana na sare ya timu ya Gormahia FC . Wanaume wengi wanaonekana kushikilia bendera na vifaa vya kutengeneza mto. Kati ya umati huo, kuna wanaume wawili wameshikilia kifaa cha duara na maandishi ya Gor na Dragon . Wamesimama karibu na moto au ardhini.

Nyumba za huduma. Labda Huduma Centre Kenya nchini Kenya ambapo watu wanahudumiwa. Kuna viti ambazo zimejipanga kwa ajili ya wateja wanaosubiri kuhudumiwa. Watu kadhaa wameketi wakingoja. Mbele yao, kuna kaunta za huduma na nyuma yao kuna kaunta ya wafanyakazi wakihudumia wananchi.

Kundi la watu wamekusanyika katika eneo ambalo linaonekana kama uwanja au mahali pa homa wa kishangilia. Wengi wao wamevalia nguo zenye rangi tofauti wakioa wemo wengine waliovalia kofia. Wengi wengine wameinua mikono yao juu kuonyesha msisimko wa furaha.

Wachezaji wa mpira ya mguu wakiwa uwanjani wamevaa Sare za timu baadhi ya wachezaji wamevaa jezi nyeusi na machungwa na wengine wamevaa jezi nyeupe au kijani kibichi inaonekana kama wanasherekea mbao la ushindi kwani wamesimama pamoja baadhi wanangongana Kwa mikono au kubadilisha maneno ya pogezi .

Kundi la watu wakiwa ofisini ya serikali pengine wakisubiri huduma ,watu wengi wamekaa kwenye kiti huku wengine wamesimama kwenye foleni, kwenye ukuta kuna lenye bango inayoashiria kuwa huduma inatolewa inahusu kitambulisho cha taifa.

Kundi la watu wakiwemo majaji au wanasheria, wakiwa wamevalia majoho meusi. Wako ndani ya chumba kinachoonekana kama mahakama. Wamesimama au wamekaa. Karibu na meza ndefu na mmoja mmoja wanaonekana akishikilia karatasi.

Kuna wanaume wakiwemo viongozo au maafisa wakishuhudia mtu akifanya shughuli fulani kwenye kompyuta. Mwanaume aliye mbele amevaa shati jeupe na ameweka vidole chake kwa kifaa cha kuchukua alama kwa vidole. Kuna watu wamesimama hapo kando yake, wana mwangalia na nyuma yake kuna maafisaa wengine, mmoja amevaa suti ya buluu na tai nyekundu.

Kundi la wanariadha wa kiume wanakimbia kwa kasi kwenye uwanja wa riadha. Wanariadha hawa wamevalia mavazi tofauti ya michezo na wanaonekana wakishindana kwa bidii. Nyuma yao kwenye jukwaa kuna umati mkubwa.

Umati wa watu wakiwa wamekaa chini ya hema kubwa la rangi nyeupe. Wengi wa watu hawa wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa, huku wengine wakiwa wameketi kwenye meza na viti. Eneo hili ni uwanja na baadhi ya watu wanahudumiwa. Ni tukio la umma au mkutano au sherehe.

Watu watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja wakiwa wamesimama mbele ya bango. Wote wameshikilia vitabu au hati. Mwanamke aliye katikati amevaa vazi la kitaaluma na wote wanaonekana kutabasamu wakishiriki katika uzinduzi wa ripoti au kitabu cha mahakama.

Kundi la watu waliokusanyika, mtu mmoja amevaa fulana jeupe na barakoa anasaidia mwanamume mzee aliyevaa shati lenye miraba kujaza fomu au kutia saini , tukio la usajili au kujisajili kwa huduma fulani, watu wengi wamesimama nyuma yao wakiangalia.

Hili linonyesha mada mbalimbali zinazojadiliwa ikiwemo judicial process au jinsi ya kuhudumiwa vizuri zaidi au kuimarisha mahusiano na uwadau. Watu wawili na inaonekana mwanamke aliyevaa kitambaa kichwani na mtu mwingine wanaonekana hapo wakijadiliana.

Kundi la watu wakiwa wameketi au wamesimama kwenye sehemu ya wazi. Labda uwanja wa mchezo au eneo la wazi linalitumika kwa ghafla. Wengi wa watu hawa wamevalia nguo za rangi nyekundu na kujani kibichi. Rangi hizi zinaweza kuashiria bendera ya Kenya na picha ya bendera ya Kenya inaonekana katika bendera nyingine zilizoko.

Timu kubwa wa watu wakiwa kwenye uwanja wa michezo, labda wakishangilia timu fulani. Wengine wao wamevaa nguo za kijani na nyeupe, wakiziashiria rangi za timu wanayoiunga mikono. Kati ya umati kuna mtu aliyevaa mavazi maalum ya kijani na nyeupe na mwili umepakwa rangi.

Eneo ndani ya ofisi au jengo fulani labda idara ya serikali ambapo watu wanasubiri kuhudumiwa. Mbele kuna watu ambao wamesimama kwenye foleni. Mmoja wa watu hao ana koti la jieansi , mwingine amevaa sketi nyeusi na mwingine amevaa jinsi . Nyuma yao, upande wa kulia kuna watu wameketi na pia wanasubiri viti.

Sherehe ya kihapo au hafla rasmi, labda mahakamani. Mwanamke aliyevaa joho la hakimu, akishikilia kitabu kinachoonekana kuwa bibilia, au kitabu cha sheria, huku akiongea kwenye kipaza sauti. Pande zote mbili za mwanamke huyo, upande mmoja kuna mwanaume aliyevaa suti la nyeusi na mwingine.

Rundo la vitabu vidogo au madaftari yenye rangi ya bluu vikiwa vimepangwa juu ya meza ya mbao. Kuna baadhi ya vitu vyeupe vinavyofanana na barakoa za kujikinga zikiwa zimetapakaa kati ya vitabu hivyo.

Watu wakiwa wameketi au wamesimama karibu na meza. Mwanamke ambaye amevaa koti ya rangi ya kijivu amesimama akiangalia mwanaume aliyeketi kwenye meza. Mwanaume huyu amevaa koti jeupe labda ni daktari au afisa na amevaa barakoa. Anaonekana akipiga muhuri kwenye karatasi fulani. Mtu mwingine ambaye amevaa koti jeusi na barakoa, anaonekana ameketi karibu nao akisaini karatasi.

Eneo la ofisi. Kuna mtu mmoja ameketi kwenye dawati anafanya kazi kwenye kompyuta na mwanamke mwingine ameketi mbele ya dawati hilo. Inaonekana kama anamhudumia au anapata msaada kutoka ka mtu alye mbele yake.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wakiwa uwanjani. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya bluu na nyeupe na ameshika mpira kwa miguu, huku mchezaji mwingine amevalia jezi ya njano akimtafuta. Uwanja unaonekana kuwa na nyasi na mashabiki wachache waliokaa kwenye viti vya jukwaa kwa mbali.

Kundi la watu wameketi katika uwanja wa michezo au eneo la uwanja linalotumika kwa sherehe. Watu hawa wamevaa mavazi aina mbalimbali. Wengine wao wanaonekana wamefurahia tukio hilo. Baadhi yao wamevaa jezi za rangi nyekundu ambayo inaweza kuashiria kuwa wanaangalia timu fulani.

Kundi la watu wakiwemo wanawake na mtoto mchanga, wakiwa wameketi, kwenye viti ndani ya chumba. Mwanamke mmoja amesimama mbele yao akionekana akizungumza na kutoa maelezo, mazingira yanaonekana kuwa kliniki au sehemu ya makutano, na kuna mabango nyuma yao yenye maandishi na alama.

Uwanja mkubwa wa michezo, unaonekana kuwa ni uwanja, wa riadha, ukiwa umejaa watazamaji. Katika uwanja kuna njia kubwa ya kukimbilia yenye rangi ya kahawia na hii kuna watu wachache wakitembea wakifanya shughuli mbalimbali.

Bango la kampeni au tangazo. Juu ya bango kuna maneno , chini ya bango pia kuna maneno. Linaonyesha kwamba kampeni hii inamhusu yeye. Kati ya upande wa kulia wa bango kuna picha ya mwanamke ambaye ni Reachel shebesh, akiwa amevaa nguo ndefu ya nyekundu na amekunja mkono wake.

Kundi la watu ndani ya jengo ambalo linaonekana kama kituo cha huduma au ofisi. Wanaume kadhaa, wengine wakiwa wamevaa suti na wengine mashati meupe. Wamesimama kuzungumza. Kuna meza kadhaa zenye kompyuta na watu wenye wamekaa nyuma yake, ikiwemo mwanaume aliyevalia hijabu ya blue .

Kundi la wanaume wakiwa katika chumba cha ofisi kinachoonekana kuwa kituocha udhibiti au habari. Wanaonekana wamesimama karibu na meza enye kompyuta za mikononi na moja wao aliyevalia suti anaonekana akijadili na akisikiliza maelezo. Nyuma yao kuna bango la alama mbalimbali.

Mchezo wa soka ukiendelea kwenye uwanja wenye nyasi. Wachezaji kadhaa wanaonekana uwanjani wakiwa wamegawanyika kati ya timu mbili ya jezi tofauti. Moja imevaa jezi ya kijani kibichi na ingine imevaa jezi ya manjano. Wachezaji wanaonekana wakikimbia na kujaribu kuucheza mpira.

Kundi la wanaume wakiwemo viongozi wa kisiasa, wamesimama nyuma ya kinara kilichoandikwa ODM, wote wamevalia kofia ya rangi ya chungwa ,na baadhi yao wamevaa suti ,inaonekana kwamba wanahutubia au wanatoa taarifa kwa vyombo vya habari.

Kundi la watu wakiwa kwenye sherehe au maandamano barabarani. Wengi wa watu hawa wamevaa mavazi ya kijani kibichi. Kuna gari kubwa lililopambwa kwa rangi nyekundu na kijani na baadhi ya watu hao wamepanda juu ya gari. Baadhi ya watu hao wanaonekana wakicheza au wakisherehekea kwa furaha.

Takataka kando ya barabara, karibu na mtaro wa maji machafu. Takataka hizo pamoja na chupa za plastiki, karatasi na vitu zingine, ambavyo vimetupwa ovyoovyo. Mazingira yanaonekana kua machafu na yamechafuliwa. Watu wachache wanaonekana wakitembea karibu na eneo hilo.

Umati mkubwa wa watu wengi wao wakiwa watoto na watu wazima wamesimama katika eneo la wazi. Baadhi ya watu wamebeba bango lenye nembo na maandishi. Inaonekana kama afya ya kijamii ama makutano ya timu ya shoka ya aziza. Watu wengi wamevalia nguo za kawaida na wengine wamevalia fulana za njano.

Wanaume maarufu wakizungumza. Mmoja ni rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta akiwa amevaa suti ya bluu. Mwingine ana joho rasmi ya mahakama na wigi anawezekana kuwa jaji mkuu. Wote wanaonekana wakizungumza kwa utulivu.

Wanaume wawili wakiwa wamevalia suti, wamesimama karibu na meza yenye elektroniki kama vile kamera au kifaa cha usajili. Mwanaume mmoja amejiegemeza kwenye meza anaonekana akishughulikia kifaa hicho huku mwengine akimtazama. Kuna kompyuta ndogo na vitu zingine kwenye meza.

Kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamevalia sare wakiwa wamesimama ndani ya jengo. Inaonekana kama sehemu ya huduma kwani kuna bango lina maandishi nyuma yao. Mwanaume mmoja akiwa amevalia sare nyekundu na nyeusi anaonekana akizungumza na kuwaeleza wenzake. Watu wengine wamesimama wakimsikiliza kwa makini.

Kundi la watu wakiwa nje ya jengo ambalo linaonekana kuwa Huduma Centre katika GPO Nairobi. Kuna watu wamesimama na wengine wamekaa chini. Wanaonekana wakiwa katika foleni au wanasubiri huduma fulani.

Kundi la watu wakiwemo wanaume na mwanamke mmoja wamesimama ndani ya jengo ambalo linaonekana kama kituo cha huduma au ofisi. Watu wamevaa nguo rasmi, wengine wamevalia shati meupe zenye nembo na mmoja amevaa suti nyeusi. Wanaonekana wanaangalia mbele labda wanasikiliza maelezo fulani.

Kundi la watu , karibu ishirini wamesimamanje ya jengo kubwa ambalo lina bango lenye nembo ya huduma kenya. Watu hawa wamevaa sare zinazofanana, ikiwemo shati mweupe na ina wezekana wafanyakazi katika kituo hicho cha huduma Kenya. Hali yao ya kusimama kwa mipangilio inaonyesha kuwa walikuwa wanapiga picha pamoja.

Watu watatu labda wateja wawili na mfanyikazi mmoja, wakiwa katika ofisi au kituo cha huduma. Kuna bango au sikendi nyuma yao. Inawezakana kumanisha kuwa ofisi ni ya Huduma Kenya. Mwanamke aliye pande ya kushoto, ameketi nyuma ya kompyuta labda akiwasaidia wateja.

Nyumba kubwa la maji ya rangi ya kijani likiwa imepita juu ya mfereji au mkondo wa maji. Karibu na hapo kuna miundo miwili ya zege, moja ukiwa ni kama kisima au shimo.

Watu wamekaa kwenye viti vya chuma ya kusuburi ,watu hao wanaonekana kusikiliza mzungumzaji mmoja aliye mbele yao akiwa amevaa suti nyeupe wengine wamevalia skafu mwekundu shingoni inaonekana kama ni mkutano.

Watu wawili wakiwa katika chumba chenye vitu vingi vinavyoonekana kama bidhaa, au kifaa vikiwemo masanduku, madirisha. Mwanaume mmoja ameketi kwenye meza, akifanya kazi na karatasi kadhaa, labda akiandika au kuangalia orodha. Anaonekana kuwa katika hali ya umakini.

Wasichana wakicheza mipira wa kikapu wote wamevalia sare baadhi yao wakiwa na sare ya buluu, nyeupe na wengine sare nyeupe zenye milaabduyu, wengine wanaonekana wamezingatia mchezo na mmoja wao aliyekatikati anaonekana akishika mpira na huenda anajiandaa kumpasia mwenzake au kupiga.

Kundi la watu waliokaa chini ya hema ambalo linaonekana kama kituo cha muda. Mwanamke mmoja aliyevaa barakoa na suti nyekundu anaonekana amekaa kwenye meza iliyo na maandishi na kuzungumza na mwanamke mwingine, aliyevaa nguo ya rangi ya waridi. Watu wametawanyika pembeni.

Kundi au eneo la mkutano wa serekali unaohusu huduma za umma. Kuna bango kubwa lenye maneno na bendera ya Kenya. Watu wameketi kwenye meza na viti, wengine wakitumikiwa na kompyuta ndogo ndogo na bango linaashiria utoaji wa huduma za serikali kwa raia.

Jumba la mapokezi au kaunta ya kutoa habari ndani ya jengo. Kaunta hiyo ni kubwa, nyeupe na ina maandishi makubwa ya kijani yanasomeka. Kwenye upande wa kulia ya kaunta kuna ishara yenye alama na bendera ya Kenya. Inaonyesha kuna mahali huenda ni ofisi ya serikali au shirika linalo husiana na Kenya.

Mchezo wa soka unachezwa kwenye uwanja wenye nyasi. Wachezaji kadhaa wanaonekana wakishindana mpira wengine wakiwa wamevalia jesi za kijani na wengine jesi za rangi ya bluu na nyeupe .Nyuma wa wachezaji kuna umati mkubwa wa mashabiki uwanjani.

Ripoti au kitabu chenye kichwa cha habari. Juu ya kichwa cha habari kuna nembo ya serikali Kenya na maandishi yakiashiria kua ripoti hiyo inatoka kwa idara ya mahakama. Jadala hiyo ina muundo wa rangi manjano na nyeupe ikionyesha muundo wa kisiasa.

Bima la huduma ya wateja labda katika ofisi la serikali au kampuni. Kuna fanya kazi watu wakihudhumia wateja wote wakiwa wamevalia maski usoni ambayo imeashiria kwamba tahadhari ya kiafya zimezingatiwa. Kuna wafanyakazi wa kike na wa kiume wote wameketi chini mezani.

Mwanamke anayezungumza, au mgeni rasmi akizungumza mbele ya hadhira. Amevaa mavazi maridadi yenye rangi mingi na amevaa miwani. Uso wake unaonyesha tabasamu. Anazungumza kwa utulivu. Nyuma yake kuna bango lenye nembo ya jamhuri ya Kenya.

Mchezo wa volibori unaendelea, wachezaji watatu mmoja amevalia jezi ya kijani ambayo ni nambari kumi na tano ,na wengine wawili wamevalia jezi nyeupe namba sita na mbili ,wanaruka hewani wakijaribu kuushika mpira.

Wanaume wawili wakiwa ofisi au kazi, mwanaume mmoja amevalia sweta nyeupe, amesimama akionyesha au kuelekeza kitu kwenye karatasi iliyoshikiliwa na mwanaume mwingine ambaye amekaa kwenye kiti, mwanaume aliyevaa chini na aliyesimama anaonekana kutia kidole kwenye karatasi.

Umati mkubwa wa watu ukishangilia kwa shuku. Wengi wamevaa nguo zenye rangi nyekundu na nyeusi na mikono yao imeinuliwa juu kuashiria uraha na starehe.

Huduma za afya za au kutoa chanjo chini ya hema ambalo linaonekana kuwa limewekwa katika eneo wazi , wafanyikazi wa afya wakiwemo mwanamke aliyevaa maski na shati jeupe na nyekundu wanahudumia watu walioketi kwenye viti mbele yao.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wanacheza katika uwanja wenye viti vya watazamaji nyuma. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya kijani, ana mpira anajaribu kumwepa mchezaji mwingine aliyevaa jezi nyeupe. Mchezaji wa kijani anaonekana akienda kukimbia huku mchezaji wa nyeupe akijaribu kumzuia kunyosha mkono.

Mwanamke anayewezekana kuwa jaji au kiongozi amevaa joho la rangi nyekundu na nyeusi. Amesimama nyuma ya la mbao lenye nembo akionekana anazungumza au anatoa hutuba kwa watu.

Hapa ni huduma center. Mahali ambapo watu wanapata huduma mbali mbali za serikali. Kuna watu wameketi kwenye kiti ndefu, wengine wakitumia kompyuta labda wakijaza fomu. Wafanyikazi pia wanaonekana wakihudumia wateja. Kwenye ukuta kuna mabango lenye maandishi, likithibitisha mahali hapo.

Ndani ya ofisi au taasisi ya kifedha ambapo huduma zinatolewa kwa wateja. Kuna kaunta mbili, moja imebandikwa m-pesa na nyingine post pay . Mteja mmoja akiwa amevalia suti anaonekana kuhu, hudumiwa.

Chumba cha ofisi ambapo wanaume wawili waliovaa suti wameinama kwenye komputa wakionekana kufanya kazi au kuangalia kitu cha siriking'i. Kando yao mtoto mdogo msichana, amekaa kwenye kiti akitazama mbele. Mazingira yanaonyesha ofisi yenye makabati na meza yaliyojaa.

Kiongozi, akiwa jukwaani mbele ya maikrofoni , anaonekana akiwa, ameshika kitabu kinachoonekana kama biblia au katiba. Anasoma kiapo. Kuna jaji amesimama kando yake. Mbele ya jukwaa, kuna umati ya watu wakishuhudia. Kutokana na muktadha, inaweza kuwa, kuna sherehe ya kuapishwa kwa kiongozi.

Wachezaji wanawake wa mpira wa kikapu wakiwa wameketi kwenye benchi na wengine wamesimama wakiangalia kitu. Wote wamevaa jezi ya rangi ya buluu na nyeupe. Zimechapishwa, KPR. Wote inaonekana wanashangilia na kushabikia timu fulani.

Ofisi ya huduma kwa wateja ambapo wafanyakazi wawili wamekaa nyuma ya dawati. Mwanamke amevaa koti jeupe na shati jeupe na mwanaume amevaa shati jeupe . Wote wawili wako mbele ya kompyuta wanaonekana wakiwa tayari kuhudumia wateja.

Umati mkubwa wa watu wakiwa wamekusanyika kwenye ukwaa wa uwanja au mahali fulani penye mkusanyiko mkubwa wa watu. Watu wengi wameinua mikono yao wanaonekana wakishangilia au wakishiriki katika tukio fulani. Wanaonekana wakiwa na nguvu na furaha na baadhi yao wakiwa wamesimama.

Kundi la watu wakiwemo wanaume na wanawake wamesimama na kukaa mbele ya jengo lenye bango wengi wao wamevaa shati ya polo na kofia zenye nembo. Inaonekana kundi cha maafisa, mahakimu au wajumbe wa mahakama maalum wakiwa katika mkutano au mafunzo rasmi.

Eneo la huduma kwa wateja lenye meza na kaunta kadhaa, linaonekana kwa katika ofisi ya umma, au taasisi ya kifedha nchini Kenya, labda Huduma Centre. Kwenye upande wa kulia, kuna mabango zilizoandikwa, likiwa na bendera ya Kenya. Hii inaashiria eneo hili hutoa huduma.

Wawili ndani ya jengo la huduma za umma. Mwanaume mmoja amevalia suti anasimama mbele ya kaunta na anaonekana akijaza fomu au akisaini karatasi. Mwanaume mwingine amevalia sweta jeusi anasimama karibu naye anaonekana akizungumza. Nyuma yao kuna kaunta kadhaa za kuhudumu zilizowekwa nambari.

Kundi la watu ndani ya huduma center ambapo mwanamke mmoja ameketi nyuma ya lmeza lililo na maandishi. Anazungumza na mwanaume mwingine. Wanaume wawili wamekaa mbele ya mwanamke huyo na wengine wamesimama nyuma yao wakiangalia.

.., mkubwa wa watu. Wakiwa katika mkutano wa hadhara au sherehe ya kisiasa. Watu wamevalia kofia na t-shirt zenye rangi cha chama cha FNU. Na wengine wameshikilia mabango. Katikati ya umati kuna wanaume na wanawake pia.

Wanaume wakiwemo viongozi mashuhuri wakiwa wanatembea nje. Mbele upande wa kulia, anaonekana rais wa zamani wa Kenya , Uhuru Kenyatta akiwa amevaa suti na tai nyekundu akitabasamu. Upande wa kushoto anaonekana mwanasiasa mwengine akitembea karibu naye. Kuna watu wengine nyuma yao.

Kundi la watu ndani ya ofisi au kituo cha huduma. Kuna umati wa watu uliokaa kwenye viti, ukisubiri huduma huku baadhi ya wafanyikazi wakihudumiwa. Mtu mmoja amesimama mbele ya komyuta na anaonekana kama anatoa maelezo ama anaeleza kitu flani.

Kundi la watu wawikiwemo wanaume na wanawake wamesimama pamoja na kutabasamu. Mwanamke mmoja katikati ameshika jadala la rangi ya kijani anaonekana kama anapokea au kukabidhi kitu kingine kwa mwanaume aliyesimama kando yake. Wote wanaonekana kuwa wamevalia mavazi rasmi.

Jengo la serikali lenye bango ,watu kadhaa wamesimama mbele ya jengo hilo akiwemo askari mmoja na wanaume wengi waliovaa suti.

Tukio la usajili au huduma fulani, labda katika mkutano au sehemu. Kuna watu kadhaa wamekaa nyuma ya meza ndefu, hiyo kulikuwa na kitambaa cha kijani. Watu hao wanaonekana wakiandika majina au kutoa hudumu. Moja wa mwanamke huyo amevaa koti ya jeupe, amevaa maski usoni.

Kundi la watu wengi wakiwa wamejipanga kwenye foleni, ndani ya jengo ambalo linaloonekana kuwa ofisi ya pasipoti au kituo cha utambulisho. Mbele ya kaunta kuna afisa wa kike anayewahudumia wateja. Mteja wa kwanza mwanamke yupo mbele ya afisa huyo, akichukua huduma fulani. Wateja wengi wanasubiri nyuma yake.

Kundi la watu wakishirikiana katika tukio rasmi inaoanekana kama hafla ya utoaji wa huduma. Mwanaume mmoja amevaa shati jeupe amemkabidhi mwanamke karatasi muhimu. Mwanamke huyu amebeba mtoto mdogo ambaye nywele zake zimefungwa na riboni nyekundu na wote wawili wanaonekana wenye furaha. Nyuma ya mwanaume aliyevaa shati jeupe kuna wanaume wengine kadhaa wakiwa wamevalia suti jeupe.

Kundi la watu walio kusanyika ndani ya jengo, mbele mwanaume mmoja amevalia koti jeusi na shati nyeupe anaonekana akipokea cheti au hati kutoka kwa mwanume mwingine. Kwenye ukuta nyuma yao kuna bendera yenye maandishi. Watu wengi wamesimama karibu nayo baadhi wakiwa wamevaa barakoa.

Kundi la wanaume wakiwemo baadhi yao wakiwa wamevalia suti wakiwa wamesimama ndani ya chumba cha mikutano au ofisi. Moja wa wanaume hao anaonekana akitoa maelezo au akizungumza mbele ya bao mweupe.

Pomba kubwa la maji lenye rangi ya kijani likifuka mto au mfereji ndogo ya maji machafu karibu na pomba hilo kuna muhundo wa zeke labda ni kisima au sehemu ya mafumo wa maji.

Mazingira ya ndani yanayofanana na ofisi, au kituo cha kutoa huduma za umma. Kwenye picha kuna afisa wa kiume aliyevaa sare ya rangi ya mchanga, na kofia nyeusi. Ameegemea dawati akiongea mwanamke ambaye ameketi. Mwanamke huyo amevaa sare nyeupe, na alama nyekundu anaonekana akishughulikia kompyuta ndogo iliyo mbele yake. Nyuma lao kuna ambao nimebandikwa mkutano yenye lembo yenye maandishi.

Ofisi au kituo cha huduma kwa wateja chenye watu kadhaa wakifanya kazi, mbele kuna mhudumu wa kaunta akiwa ameketi kwenye kompyuta, watu wengine wamesimama wakiwemo wateja na wafanyikazi wengine, watu wengi wamevaa barakoa na baadhi ya wafanyikazi wamevalia sare zinazofanana.

Kitabu chamuongozo na rasilimali ya watu kwa hidara ya mahakama ya Kenya, kitabu hiki kina eleza sera na taratibu ambazo wafanyakazi wa mahakama wanafaa kuzifiata zote bila kukeuka.

Mchezo wa soka ukiendelea kwenye uwanja wa nyasi. Wachezaji wawili katikati, mmoja amevaa jezi ya milia ya rangi nyeupe na buluu, na mwingine amevaa jezi ya nyekundu. Mchezaji mwenye jezi ya milia anaonekana akimiliki mpira, huku mchezaji wa jezi la machungwa akijaribu kumzuia.

Kundi la watu wakiwa kwenye shughuli ya usajili au huduma ya umma chini ya hema. Mwanaume mmoja ameketi chini anatumia kompyuta ndogo, anaonekana akimhudumia mwanaume ambaye amesimama mbele yake. Watu wengine wamesimama kwenye mstari.

Pochi iliyofunguliwa yenye picha ya mwanaume mweusi na maelekezo yake ya binafsi. Maelezo mengine yamefunikwa kwa mistari mieusi lakini bado kuna maandishi ambayo yanayoonekana. Inaonekana kama paspoti imetolewa na serikali ya Kenya kutokana na nembo na baadhi ya maandishi yanayoonekana.

La wachezaji wa mpira ya miguu, wakiwa wamesimama pamoja. Wachezaji wengine wamevalia jezi nyeupe zenye kinembo ya KDF ambayo inaweza kumaanisha Kenya Defence forces . Wachezaji hawa wamesimama pamoja uwanjani na baadhi yao wanaonekana wakitazama mbele.

Wachezaji wa mpira wa miguu na mwalimu wao anashangilia ushindi. Wachezaji wamevalia jezi za rangi tofauti wengine wakiwa na jezi nyeusi na njano. Wachezaji wote na walimu wamesimama kwenye uwanja wa michezo na inaonekana wanashangilia kwa furaha.

Timu ya wachezaji na makocha wakishangilia ushindi, wanaonekana wakiwa ndani ya ukumbi wa michezo na baadhi yao wameshikilia kikombe kikubwa cha dhahabu, wanaonekana wamefurahi na wengine wameinua mikono juu wakishangilia.

Mwanamke anayejulikana kama Miss Helena Rafaela Namisi, ameketi kwenye kiti. Chini yake kuna maandishi yanayosema, ni mhojiwa kwa ajili ya nafasi ya jaji mahakama kuu. Nyuma yake kuna mabango yenye nembo ya tume ya huduma za mahakama, na anwani ya tuvuti.

Watu wawili wa soka wakiwa wameshikana mikono. Jambo ambalo linaashiria makubaliano. Mwanaume mmoja amevaa suti nyeusi akionekana kuwa kiongozi au afisa, huku mchezaji wa soka amevaa jezi jekundu. Nyuma yao kuna bango kubwa lenye nembo na maandishi pia.

Ya chama cha siasa cha Jubilee. Nembo hiyo ina madhi meusi na duara jekundu. ndani ya duara hilo kuna picha cha jua mwesi anayeshikilia tawi la mzeituni ishara ya imani. Chini ya duara hilo neno Jubilee limeandikwa kwa herufi kubwa nyekundu.

Kundi la watu wameketi kwenye viti vya chuma vilivyopangwa kwa sakafu ndefu ndani ya jengo fulani. Wanaonekana wanasubiri kitu, labda kupata huduma au kusubiri zamu yao kati ya ofisi fulani ya serikali, benki au hospitalini.

Wachezaji wa mpira wakiwa uwanjani. Wachezaji wote wamevaa jezi ya rangi njano zenye muundo wa kipekee. Wanaonekana wakikimbia na wakitembea kando ya uwanja kwenye barabara ya ridhaa. Mchezaji aliye karibu na kamera anaona akipungia mashabiki wake mkono. Majukwaa ya uwanja umejaa mashabiki wengine wanaotazama mchezo huo.

Tangazo kutoka ingawa kutoka kwa kampuni ya Powerli, ingawa maandishi mengi hayako wazi. Kichwa cha risiti kinaonekana, pia kuna neno ambalo limeandikwa kwa herufi kubwa na rangi ya kijani, lililoonyesha kuwa malipo yamekamilika. Inaonekana kuna maelezo ya mteja, msimbo wa malipo, na kiasi kilicholipwa.

Kuna watu wengi wakiwa wamevalia nguo za rangi ya chungwa wakiwa wamesimama jukwaani au mbele ya umati. Kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia suti ya kijivu na tai ya bluu, akizungumza kwenye mikrofoni. Karibu naye kuna mwanaume mwengine amevalia fulana ya rangi ya chungwa na koti bila mkono ambaye anaonekana akipunga watu mikono. Watu wengi wamesimama wanasikiliza.

Watu wawili wenye mpira wa kikapu kwenye uwanja. Mmoja amevaa jezi nyeusi yenye namba kumi na nne na neno KENYA, limeandikwa mbele akiwa ameshika mpira. Anaonekana kujiandaa kukabili mchezaji mwingine aliyevaa jezi ya kijani ambaye amekaribia akiwa katika hali ya kujilinda.

Mchezo wa mpira wa mguu uwanjani. Wachezaji wa timu mbili wanacheza wakiwa wamevalia sare tofauti wakiwa wamevalia jezi za rangi tofauti na mashabiki wametulia kwenye kiti wakiangalia mchezo. Pia kuna kitufe cha rekodi chini ya picha